Dawa ambayo inatumika kwaajili ya kutibu magonjwa ya wanyama hususani kwa kuku, imewekwa kwenye kifungashio chenye rangi ya bluu pamoja na kijani, ambayo matumizi yake ni kwa ajili ya kuongeza virutubisho kwa kuku.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia pembejeo za kilimo ambazo zimewekwa kwenye kabati kwa kupangwa kulingana na mfanano.

Pembejeo za kilimo ambazo zinajulikana kwa jina la mbolea za viwandani, zilizohifadhiwa kwenye viroba vyenye ujazo tofauti tofauti ikiwemo kilo kumi, kilo ishirini na tano na kilo hamsini ambazo zinatumika kwenye mimea kama viazi na vitunguu.

Mbolea ya asili, ambayo inatumika kwaajili ya kuongeza virutubisho, pamoja na kuacha unyevunyevu katika shamba.

Pembejeo za kilimo zimewekwa kwenye meza ya mbao yenye rangi ya kahawia, ambapo nyuma yake kuna viti vyeusi.

Dawa ya wanyama inayotumika kwa mbwa kwa ajili ya kutibu magonjwa ya viungo, ambayo kifungashio chake kina rangi nyeupe; pia ina picha ya mbwa.

Bango lenye rangi ya kijani, ambalo linaelezea wauzaji wa jumla na rejareja wa pembejeo za kilimo, pamoja na dawa za wanyama.

Mkulima wa mazao ya kibiashara aliyevalia kofia, akiwa amesimama pembezoni mwa gari ambalo limepakia mazao hayo yajulikanayo kwa jina la nanasi, ambayo yametoka kuvunwa.

Mkulima wa zao la kibiashara lijulikanalo kwa jina la parachichi, akiwa amesimama kwenye mti wa zao hilo ambao umeshatoa matunda.

Wakulima wa zao la kibiashara lijulikanalo kama kahawa, wakiwa wametoka kuvuna na kuziweka kwenye magunia, huku wakiwa wanazichambua kuona ubora wa kahawa hizo.

Kilimo cha kisasa cha mazao ya biashara, ambapo wanatumia mashine ya kulimia iitawayo trekta, kwa ajili ya kuvuna mazao yaliyopandwa, ambayo ni mahindi.

Shamba linalotumika kwaajili ya kuzalishia mazao ya kibiashara, ambapo limepandwa migomba iliyotoa ndizi zilizokomaa na zenye rangi ya kijani.

Wakulima wa mazao ya biashara wakiwa wanaenda kuuza mazao yao ambayo wameyapakia katika magunia, mazao hayo ni viazi.

Wakulima wa zao la biashara aina ya kahawa wakiwa wanakagua matunda ya kahawa, ambayo yapo kwenye kiroba huku wakiwa wamevalia kofia wote.

Watu wa rika na jinsia mbalimbali wakiwa katika shamba, linalozalisha mazao ya kibiashara, aina ya viazi, wakiwa wanavuna.

Wakulima wawili wa jinsia ya kike wakiwa wametoka kuvuna mazao ya biashara, na kuyaweka katika tenga lenye rangi ya njano pamoja na rangi nyeusi.

Watu waliovalia makoti yenye rangi ya bluu, wakiwa wanapanga mazao ya kibiashara ambayo ni ndizi, kwenye matenga yenye rangi ya bluu pamoja na njano.

Shamba linalozalisha mazao ya biashara, ambayo ni kahawa na iliyoanza kutoa matunda yenye rangi nyekundu, kijani pamoja na njano.

Zao la kibiashara lijulikanalo kama Pilipili hoho, limewekwa kwenye Matenga kadhaa ambazo zina rangi ya kijani, pia kuna wakulima ambao wanazimimina kwenye Matenga hayo.

Wakulima waliopanda mti unaozalisha mazao ya biashara ambayo ni Maembe, wakiwa wameyachuma Maembe hayo na kuyashikilia mikononi.

Shamba linalojishughulisha na ulimaji wa mazao ya kibiashara ambao unatumia mabomba ya umwagiliaji kwa ajili ya kumwagilia, Pia kuna vijana wawili wakiwa wanatembea.

Wakulima wa zao la biashara lifahamikanalo kama nyanya, wakiwa katika shamba linalo zalisha mimea hiyo, huku mmoja wao akiwa anakagua.

Shamba linalotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya kibiashara ambapo limepandwa migomba ya ndizi ambazo zimesha komaa.

Shamba linalozalisha mazao ya kibiashara ambayo ni mananasi, ambapo yamekwisha kuiva na yanasubiria kuvunwa.

Wakulima wa jinsia tofautitofauti wanawake kwa wanaume, wakiwa wanavuna mazao ya biashara yajulikanayo kama mahindi, kwenye shamba lenye mahindi.

Kijana aliyekatika shamba linalozalisha mazao ya kibiashara, aina ya mapapai huku akiwa amechuchumaa na mawili akiwa ameyashika mkononi.

Mwanamke akiwa ameinama juu ya mazao ya kibiashara yajulikanayo kama karoti, ambayo yana rangi ya machungwa vilevile nyuma yake kukiwa na miti mbalimbali.

Wanawake wakiwa wamekaa, huku wakiwa wameshikilia mabeseni yaliyojaa mazao ya biashara aina ya nafaka, huku wakiwa wanayachambua ili kutoa takataka.

Watu wa rika tofauti wakiwa wanasafisha na kuyapanga katika vifungashio mazao ya kibiashara ambayo yajulikanayo kama mananasi.

Kilimo cha mazao ya biashara ambayo ya biashara ambayo yamepandwa katika eneo dogo, mkulima ameshavuna mazao ikiwemo karoti, viazi vitamu, pamoja na ndizi.

Mwanamke aliyechuchumaa, akiwa anakagua na kupanga mazao ya kibiashara aina ya nyanya, kwenye tenga lenye rangi ya kijani.

Shamba ambalo limepandwa mimea ijulikanayo kwa jina la mgomba, ambayo hutoa mazao ya ndizi, imefungwa mifuko ya plastiki.

Shamba ambalo limepandwa mimea iliyoanza kuchipua, vilevile linatumia njia ya kisasa ya kilimo ya umwagiliaji ambapo limesambazwa mabomba.

Shamba ambalo limepandwa mimea aina ya migomba ambayo imeanza kutoa ndizi zilizokuwa na rangi ya kijani.

Shamba lililopandwa aina mbalimbali za pilipili hoho, ikiwemo pilipili hoho zanjano pamoja na nyekundu, ambazo tayali zimesha komaa.

Mkulima akiwa ameegemea mazao ya kilimo ambayo yajulikanayo kama kabichi yaliyokusanywa katika eneo moja.

Shamba la kupandia mbogamboga ambalo, limelimwa kwa njia ya mistari, limepitishwa mabomba, kwa ajili ya kusaidia shughuli za umwagiliaji.

Kilimo cha kisasa ambacho kinahusianisha na utumiaji wa mashine za kilimo, ambazo zimetumika kwa ajili ya kuoteshea mimea.

Mbegu zimepandwa kwenye mashine ya kilimo, ambayo inatumika kwa ajili ya kuoteshea mimea.

Kilimo cha kisasa ambacho kinahusianisha na utumiaji wa mashine za kilimo, ambazo zinasaidia kwa ajili ya kukuzia mimea.

Mashine ya kilimo ambayo inajulikana kwa jina la trekta, inayotumika kwa ajili ya kukusanyia nyasi zilizokatwa kwenye shamba.

Kilimo cha kisasa ambacho kinausianisha na matumizi ya mashine ya kilimo, ambayo inatumika kwaajili yakulimia shamba.

Mashine inayotumika kwa ajili ya kulimia, ijulikanayo kwa jina la trekta, ambapo lina matairi makubwa yenye rangi nyeusi, vile vile kwa nyuma yake kuna jembe lenye visu vingivingi.

Mashine ya kilimo ambayo inajulikana kwa jina ya trekta, vilevile inatumika kwa ajili ya kusaidia kuvunia pamoja na kulimia shamba.

Mashine ya kilimo ambayo inatumika katika shughuli za kilimo, kwa ajili ya kusaidia kuoteshea mimea, ambayo ina rangi nyeupe.

Mashine inayotumika kwa ajili ya kuoteshea na kukuzia mimea ambayo ina taa kwa juu, kwa ajili ya kurahisisha shughuli za mmea kuota.

Mashine inayotumika katika shughuli za kilimo kwa ajili ya kuoteshea mimea, ambayo inapandwa kwa kuwekewa udongo wenye rangi nyeusi, katika njia ya vitalu vidogovidogo.

Mashine inayotumika kwaajili ya shughuli za kilimo, ambayo inafanya kazi ya kung'oa au kukata majani.

Mashine inayotumika katika shughuli za kilimo, ambayo inatumika kwajili ya kuandalia shamba ili mkulima aweze kuja kupanda mazao.

Shamba linalolimwa na mashine ya kulimia, ambayo ijulikanayo kwa jina la trekta na jembe nyuma yake lenye rangi ya njano.

Mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo, ambapo ijulikanayo kwa jina la trekta, yenye visu vya kulimia nyuma yake, yenye rangi nyekundu.

Shamba linalolimwa kwa kutumia mashine ya kulimia ijulikanayo kama trekta, ambayo ipo shambani; iliyopandwa na muendeshaji.

Mashine ya kilimo, ambayo inatumika kwa ajili ya kuoteshea mimea, ambayo inapanga mimea kwenye ngazi mbili tofauti, pia inatoa mwanga kwa ajili ya mmea kukua.

Kilimo cha kisasa kinachotumia mashine ya kulimia ambayo ina visu vya mbele kwa ajili ya kulimia pamoja na kupandia mimea.

Mahine inayotumika kwa ajili ya kuoteshea mimea, ambayo ina bomba linalotumika ili kuweza kumwagilia mimea hiyo.

Mashine ya kilimo, ambayo inatumika katika shughuli za upandaji mimea, ambapo inachukua mimea, na kupandikiza kwenye vitalu vilivyo na rangi nyekundu.

Mashine ya kilimo inayotumika katika kulimia ijulikanayo kwa jina la trekta, ambapo nyuma yake ina jembe lenye visu vya kulimia yenye rangi nyekundu.

Mashine inayotumika katika kulimia shamba. Yenye rangi nyekundu ambayo ina visu chini vyenye rangi ya bluu.

Sehemu ambayo inatumika kwa ajili ya ufugaji wa samaki, ambapo yamechimbwa mabwawa yaliyowekwa maji ambayo yamezungukwa na miti mirefu.

Bwawa la kufugia samaki la kisasa ambalo lina samaki wakubwa, vilevile limewekewa neti kwa juu ili kuzuia wanyama ama ndege kula samaki hao.

Kilimo cha ufugaji wa samaki, ambacho kinafanywa kwa kuchimbwa bwawa ambalo linawekewa plastiki nyeusi kwa ajili ya kutunzia maji, yasiweze kwenda kwenye udongo.

Mazao ya kilimo, jamii ya nafaka ikiwemo maharage, karanga pamoja na njugu mawe, zimewekwa kwenye kikapu chenye rangi ya kaki, vikisubiria kuuzwa.

Mto ulio ndani ya msitu ambapo umejengewa daraja kwa kutumia mbao, vilevile umezungukwa na miti pamoja na uoto wa asili.

Mto wenye maji ambayo yanaenda kwa kasi, vilevile ndani yake kuna mawe, ambapo umezungukwa na uoto wa asili ikiwemo miti pamoja na majani.

Sehemu ya ardhi ambayo, imezungukwa na uoto wa asili pamoja na miti, ambapo kuna watu, wakiwa wanapita pembezoni wa mimea hiyo.

Miti ya aina mbali mbali ambayo kuna mirefu na mifupi, vilevile kuna uoto wa asili uliojiotea wenyewe upo karibu na njia ya watembea kwa miguu.

Kichaka kilichokuwa na uoto uliofungamana ambao ni wa asili, katikati yake kuna njia ya vumbi kwa ajili ya watu kupita.

Wanawake kwa wanaume wakiwa wamesimama, huku baadhi wakiwa wameshikilia vitalu vya mimea jamii ya miti ambayo imeoteshwa.

mwanamke alievalia nguo za bluu pamoja na kofia nyeupe, akiwa ameshikilia mmea anaotaka kuupanda ardhini .

Kilimo cha kisasa ambacho kinajulikana kwa jina la haidroponi, kinachohusianisha na upandaji wa mimea kwenye mabomba ambayo yanapitisha maji.

Mkulima akiwa amesimama ndani ya shamba la kisasa linalotumia mabomba yanayopitisha maji, huku yakiwa yametobolewa matobo ambayo ndani yake yanawekwa udongo pamoja na mimea kwa ajili ya kuikuza.

Kilimo cha kisasa kinachotumia mabomba yanayopitisha maji pia yanakuwa yametobolewa matobo, kwa ajili ya kuwekea mmea pamoja na udongo ili uweze kukua.

Kilimo cha kisasa ambacho kinajulikana kama haidroponik, ambacho kinatumia mabomba ili kupitisha maji kwa ajili ya mimea iliyopandwa iweze kukua.

Kilimo cha kisasa ambacho kinatumia bomba lililotobolewa linalopitisha maji, vilevile limewekewa mimea ambalo linasaidia mimea kukua, liko nje ya nyumba.

Shamba linalotumika katika shughuli za kilimo, ambalo linatumia njia ya haidroponi kwa ajili ya kuzalishia mimea kwa kutumia mabomba yaliyotobolewa, ambayo yanapitisha maji ili kusaidia kukua kwa mimea.

Mizizi ya mimea ambayo imepandwa kwa kutumia njia ya haidroponi baada ya kuwekwa kwenye maji yaliyo katika beseni.

Huu ni ukulima wa kisasa ujulikanao kama hydroponi, ambao unahusisha kuchukua ndoo kujaza maji na mimea kuiweka kwa juu ili mizizi yake iweze kupata maji na kusaidia mimea kuweza kukua.

Upandaji wa mimea wa kisasa ambao unatumia njia ya haidropin, kwa kupanda mimea kwenye mabomba ambayo yanapitisha maji ilikusaidia mimea iweze kukua.

Shamba linalotumia njia za kilimo cha viwandani ambalo limepandwa kwenye eneo kubwa, vilevile mimea yake imewekwa kwa njia ya mistari.

Kilimo cha viwandani ambacho kinahusianisha na ulimaji wa uyoga kwa kutumia njia za kisasa za kilimo.

Kilimo cha viwandani kinachojishughulisha na ulimaji wa eneo kubwa kwa kutumia mashine ya kulimia ijulikanayo kama trekta, ambayo nyuma yake inakuwa na jembe la kulimia.

Kilimo cha kiwandani, kinacho tumia shamba linalo zalisha mimea kwa kutumia vitaru, vilivyo tengenezwa vitaru kwa mabakuli yenye rangi nyeusi ambapo ndani yake wameweka udongo pamoja na mbolea.

Kilimo cha mazao yanayotumika kiwandani, ambacho kinatumia njia ya umwagiliaji kwa kupitisha mabomba katika mimea ambayo imepandwa kwa mistari.

Mwanamke akiwa amesimama katika shamba la kahawa, ambapo lina miti iliyotoa matunda yenye rangi nyekundu, kijani pamoja na njano huku akiwa anaangalia miti hiyo.

Vitunguu vilivyo kusanywa na kuwekwa eneo moja, vinawekwa kwenye Tenga lenye rangi ya Bluu ambapo hii inatumika kwaajili ya viwandani.

Wafanyakazi wa viwandani wa jinsia tofauti tofauti, ikiwemo wanawake kwa wanaume, wakiwa wanafunga mazao ya viwandani ya julikanayo kama nyanya katika vifungashio maalumu.

Kilimo cha kisasa kinachotumia mashine ya kulimia iitwayo trekta, ambapo kinatumia eneo kubwa kwa ajili ya kulima.

Kilimo cha viwandani ambacho kinatumia njia za kisasa kwa ajili ya kuvunia mpunga, ambapo kuna magari mawili moja linafanya kazi ya kuvuna mpunga na lingine likiwa linapakiwa.

Nyanya za viwandani, zikiwa zinapakiwa katika vifungashio kwa ajili ya kwenda kuuzwa, ambapo kuna mashine zinazotumiwa kurahisisha zoezi hilo.

Kilimo cha kisasa ambacho kinafanyika katika eneo kubwa. Vilevile kimehusianisha utumiaji wa mabomba yaliyosambazwa shambani kwaajili ya shughuli za umwagiliaji.

Mimea imepandwa kwenye shamba ambalo linatumia mbinu za kisasa za kilimo, kwa kusambaza mabomba ya kumwagilia

Shamba ambalo limewekewa bomba kubwa linalopitisha maji kwa ajili ya kusaidia shughuli za umwagiliaji, ambalo limepandwa mimea aina ya mahindi.

Kilimo kinachotumia eneo kubwa, ambacho kinapandwa kwa njia ya mistari vilevile imetengeneza mifereji kwaajili ya kupitisha maji ili kuweza kumwagilia mashamba haya.

Kilimo cha kisasa, kinachotumia njia ya umwagiliaji, ambacho kinafanya kwa kutumia mabomba kuyasambaza katika shamba, ili kuweza kusaidia mimea kupata maji, hata kipindi kisichokuwa na mvua.

Kilimo cha kisasa kinachotumia mbinu ya umwagiliaji, ambayo inafanywa kwa kusambazwa mabomba katika shamba, ambapo mimea inakua imepandwa kwa njia ya mstari.

Shamba linalotumia kilimo cha kisasa, ambacho kinajishughulisha na umwagiliaji wa mashamba, kwa kutumia mabomba yaliyosambazwa shambani.

Shamba lenye mimea iliyopandwa kwenye matuta, limechomekwa mabomba yenye rangi nyeusi ili kusaidia usambazaji wa maji. Hiki ni kilimo cha kisasa.

Kilimo cha umwagiliaji, ambacho kinahusianisha na kupitisha au kusambaza mabomba katika shamba, ambapo mimea yake imepandwa katika njia ya mstari mmojammoja.

Mandhari ambayo imezungukwa na uoto wa asili ikiwemo miti iliyofungamana vilevile ina milima pamoja na mabonde.

Mandhali ambayo imezungukwa na milima pamoja na mabonde, vilevile ina daraja ambalo linatumika kwa ajili ya kuzuia maji.

Sehemu ya ardhi ambayo ina milima na mabonde, vilevile kuna ardhi ya tambarare; ambayo ina udongo wenye rangi nyekundu.

Sehemu ya ardhi ambayo ina milima na mabonde, vilevile imezungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani.

Sehemu ya ardhi ambayo ina milima na mabonde vilevile ina uoto wa asili ikiwemo majani yaliyokauka pamoja na maua madogo madogo.

Uwanda wa kitropiki ambao umezungukwa na milima, pamoja na mabonde, vilevile una misitu wenye miti, iliyofungamana yenye rangi ya kijani.

Mnyama wa porini jamii ya tembo akiwa amesimama sehemu yenye nyasi ndogo, huku nyuma yake kukiwa na miti yenye rangi ya kijani, pamoja na mlima wenye kilele chenye barafu.

Sehemu ya aridhi iliyotambalale ambayo imezungukwa na uoto wa asili ikiwemo nyasi pamoja na miti. Vilevile kuna wanyama jamii ya tembo.

Sehemu ya ardhi ambayo ina milima yenye mabarafu, vilevile kuna uoto wa asili ambao baadhi yao una rangi ya kijani kibichi.

Sehemu ya ardhi ambayo ipo tambarare, iliyozungukwa na majani yenye rangi ya kijani, vilevile kwa mbele yake kuna msitu wenye miti mirefu.

Sehemu ya ardhi, ambayo imezungukwa na uoto wa asili, ikiwemo miti pamoja na majani, vilevile kuna barabara katikati yao ya vumbi.

Sehemu ya ardhi ambayo ina maji maji, vilevile kuna miti iliyokauka pamoja na uoto mwingine wa asili ndani ya maji kuna mawe madogo madogo

Mbuga ya wanyama ambayo kuna wanyama tofautitofauti ikiwemo pundamilia pamoja na twiga, wakiwa wanakula majani ambayo yapo chini ya ardhi vilevile kuna miti nyuma yao.

Sehemu ya ardhi, ambayo ni ya tambarare, vilevile imezungukwa na uoto wa asili ama misitu ambapo kuna wanyama wa porini wajulikanao kama twiga.

Sehemu ya ardhi iliyozungukwa na uoto wa asili ikiwemo miti, ambapo kuna mnyama wa porini ajulikanaye kama twiga akiwa amesimama. Huku nyuma yao kukiwa na mji ambao una majengo ya ghorofa.

Sehemu ya ardhi ambayo ina maji, ijulikanayo kama mto uliozungukwa na uoto wa asili ikiwemo miti, kwa pembeni ya kingo za mto.

Mazingira yenye uwoto wa asili pamoja na miti, ambayo yana milima na mabonde vilevile yanatumika kama makazi ya watu.

sehemu ya ardhi, ambayo ina milima na mabonde ambapo pia inatumika katika shughuli za kilimo vilevile in uoto wa asili ikiwemo miti.

Sehemu ya ardhi ambayo haina mimea iliyo tambarare, imezungukwa na milima yenye uoto wa asili, ikiwemo miti pamoja na majani.

Sehemu ya ardhi yenye uoto wa asili ikiwemo miti pamoja na majani, ambapo nyuma yake kuna mlima wa "Kilimanjaro", pia wenye kilele chenye mabarafu.

Sehemu ya ardhi ambayo ina vimilima na mabonde yenye nyasi zilizokauka, vilevile ina miti ambayo sio mingi sana.

Sehemu ya ardhi ambayo ijulikanayo kama mto lakini kwa sasa maji yake yamekauka. Pia imezungukwa na uwoto wa asili katika kingo zake.

Sehemu ya ardhi iliyo tambarare vilevile ina mabonde na milima, ambayo imezungukwa na uoto wa asili. Pia kuna barabara ya vumbi, ambayo pembeni yake kuna miti.

Sehemu ya ardhi ambayo ina maji, ambapo panafahamika kama bwawa yenye maji yaliyotulia, pia imezungukwa na uoto wa asili pamoja na milima.

Sehemu ya ardhi ambayo imezungukwa na maji vilevile ina milima pamoja na uoto wa asili, ambapo kwenye maji kuna wanyama jamii ya ndege walao samaki.

Sehemu ya ardhi ambayo imezungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani, pia kuna mnyama aina ya twiga na nyuma yao kuna mji ambao una maghorofa marefu.

Mazingira ya kitropiki ambayo yana miti ya kijani pamoja na uoto wa asili, vilevile kuna njia nyembamba ya kupita kwa watembea kwa miguu.

Mto upitishao maji taratibu taratibu wenye kingo, zilizo zungukwa na miti pia kuna makazi ya watu pamoja na mashamba.

Wanyama wakufugwa majumbani wajulikanao kwa jina la mbuzi, wapo kwenye banda liliotengenezwa kwa kutumia mbao, ambapo wamewekewa chakula na maji ili waweze kula.

Shamba linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa nyuki, ambalo limewekwa mizinga iliyotengenezwa kwa kutumia mbao.

Mbuzi wakiwa katika banda lililotengenezwa kwa kutumia mbao, wakitoa shingo zao kwa nje ili waweze kula majani waliyowekewa.

Wafugaji wa nyuki ambao wapo katika mizinga ya nyuki, wakiwa wamevalia mavazi maalumu ili kuepusha wasije wakang'atwa na wadudu hao.

Wanyama wa kufugwa majumbani, aina ya mbuzi wakiwa wanakula majani, pembezoni mwa barabara, ambayo imezungukwa na miti mirefu pamoja na uoto wa asili.

Mfugaji anayetumia njia ya kufuga majumbani akiwa katika banda amebebelea kiroba chenye rangi nyeupe huku mbele yake kukiwa na bata wenye rangi nyeupe.

Maafisa afya wa mifugo; mwanamke kwa mwanaume wakiwa wamevalia makoti yenye rangi nyeupe, wakiwa katika banda ambalo limejaa kuku wa aina mbalimbali ikiwemo majogoo, huku mwanaume akiwa ameshikilia ndoo na kumwaga chakula kuwapatia.

Ufugaji wa ndege wa majumbani, ambao unahusisha kufuga kuku katika shamba ambapo, wanajitafutia chakula chao wenyewe.

Mbegu ambazo zimepandwa kwenye kitalu kilichowekwa udongo pamoja na mbolea, zimeanza kuchipua na kuzaa mimea yenye rangi ya kijani.

Mbegu zilizopandwa kwenye shamba, ambalo limetumia njia za kilimo za kisasa zimeanza kuchipua na kutoa mimea midogo midogo.

Mbegu za kilimo ambazo zimehifadhiwa kwenye vifungashio, vyenye rangi ya kijani, vile vile vimebandikwa picha ambayo inatumika kuelezea ni aina gani ya mbegu.

Mbegu zilizopandwa kwenye shamba linalotumia njia za kisasa za kilimo, ambazo zinahusianisha na uwekaji wa mabomba ya kumwagilia, zimeanza kukua na kutoa mimea.

Mbegu ambazo zimehifadhiwa kwenye kifungashio chenye rangi ya kijani pamoja na njano, ambacho kimewekwa picha mbele yenye mmea kwa ajili ya kuelezea ni aina gani ya mbegu.

Mbegu zinazotumika katika kilimo, zikiwa zimehifadhiwa katika kifungashio, ambacho kina rangi ya njano pamoja na kijani, vilevile kina picha ambayo imechorwa mmea huo.

Mbegu za mimea zo ziliwekwa kwenye vifungashio ambapo vimebandikwa picha inayoelezea ni aina gani ya mmea ambapo ikiwemo karoti pamoja na pilipili hoho.

Mwanamke mmoja akiwa katika duka, ambalo linauza pembejeo za kilimo, vilevile zimewekwa kwenye kabati, ambalo limetengenezwa kwa kutumia mbao.

Shamba la kisasa, ambalo linatumia eneo kubwa ambalo linatumika kwaajili ya kuoteshea mimea kwa kutumia mbegu zilizo pandwa, huku kukiwa na makapeti meusi kwaajili ya kutunza unyevunyevu

Mazao ya nafaka ambayo yamewekwa kwenye vikapu ikiwemo maharage pamoja na karanga, ambapo mojawapo juu yake kuna kipimio cha aina ya kisado.

Mbegu zilizopandwa kwenye shamba, zimeanza kutoa mimea iliyo ya kijani, ambayo imeota kwa sababu ya kuwepo kwa mabomba, yanayosaidia kusambaza maji.

Mbegu zimehifadhiwa kwenye kifungashio chenye rangi ya machungwa pamoja na bluu, ambacho kimechorwa picha ya tikiti maji ili kutambua ni aina gani ya mbegu hizo.

Kifungashio kinachotumika kuhifadhia mbegu zinazotumika katika kilimo, ambacho kina rangi ya kijani pamoja na njano, chenye picha ya kuonyesha ni aina gani ya mbegu.

Mimea iliyooteshwa kwa kutumia mbegu ambayo, imeshaanza kukua, imewekwa katika vyombo vyenye rangi nyeusi vilivyo na udongo.

Mbegu zilizopandwa ambazo zimeshaanza kuchipua, zimepandwa kwa njia za kisasa kwa kuweka mbegu hizo katika vitalu ama mabakuli yanayotumika kwa ajili ya kilimo.

Mbegu zilizopandwa katika shamba zimeanza kuchipua na kutoa mmea, hii ni kutokana na kuwekwa kwa mabomba ya maji yanayosaidia kumwagilia mimea hiyo.

Mbegu za aina tofautitofauti zimewekwa kwenye vifungashio venye rangi ya kijani, ambapo vifungashi hivyo vinapicha inayo elezea ni aina gani ya mmea.

Mimea midogo yenye rangi ya kujani, iliyoanza kuchipua, kutokana na kupandikiza mbegu kwenye vitalu vilivyotengenezwa kwa plastiki ambayo ina rangi nyeusi.

Huoteshaji wa mbegu kwa kutimia vitalu au mabakuli, ambapo mbegu hizo zimeshaota na kutoa mimea midogo midogo.

Kifungashio ambacho kinatumika kuhifadhia mbegu za mmea, ujulikanao Kama dania ambacho kimetengenezwa kwa bati pia kina picha ya mmea huo.

Afisa afya wa wanyama aliyevalia koti lenye rangi nyeupe, huku akiwa amemshikilia mbwa na kumuweka kwenye meza.

Mbwa akiwa amesimama juu ya banda ambalo limetengenezwa kwa kutumia mbao, vilevile lina vyombo vinavyotumika kwa ajili ya kuwekea chakula.

Banda lililojengwa kwa kutumia mbao pamoja na wavu kwa ajili ya kuhifadhia mbwa, liko nje ya nyumba ambapo limezungukwa na uoto wa asili.

Banda lililotengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na mabati ambalo juu yake linadirisha wenye wavu, vilevile lina mlango mdogo ambalo linatumika kwa ajili ya kufugia wanyama.

Banda lililotengenezwa kwa ajili ya kufugia ama kutunzia wanyama wenye maumbo madogo kwa mfano paka ambalo lina mlango wenye nyavu.

Afisa afya wa wanyama wakiwa wanatoa huduma ya kimatibabu kwa kuku, ambapo muuguzi akiwa amemshikilia kuku wakati daktari akiwa anamwangalia miguuni mwake.

Kijana akiwa amesimama pembezoni mwa banda la mbwa, ambapo nyuma yake kuna mbwa wawili, mmoja akiwa na rangi nyeusi, Pia banda hilo limetengenezwa kwa mbao pamoja na mabati.

Mbwa wa aina mmoja wapo katika banda, ambalo limetengenezwa kwa mbao pamoja na nyaya, vilevile kuna mtu alievalia shati jeupe ambae ndomtunzi wao.

Mbwa wenye rangi ya kijivu pamoja na nyeupe, ambao wapo katika banda, lililotengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na mabati lililokuwepo nje ya nyumba.

Kijana aliyevalia shati jekundu ambaye ni mtunza wanyama, aina ya mbwa, amemshikilia mbwa mwenye rangi ya kahawia, ambapo nyuma yao kuna mbwa wengine.

Mnyama wa porini, mwenye mapembe marefu, ajulikanaye kwa jina la swala, akiwa ameinama huku akiwa anakula nyasi.

Afisa wanyama pori akiwa anampa tembo maziwa ambayo yamewekwa kwenye chupa ambapo mfuniko wake una rangi nyekundu vilevile pembezoni mwao kukiwa na tembo mtoto.

Ndege wa mwituni ambaye anarangi ya kijivu, pia rangi nyekundu kwenye macho pamoja na njano kwenye mdomo, anamanyoya yenye rangi nyeusi nyuma ya kichwa chake

Mnyamapori jamii ya pundamilia akiwa amesimama huku kichwa chake akiwa amekiegemezea katika chuma, ambapo nyuma yake kuna uoto wa asili ikiwemo majani pamoja na miti.

Wanyamapori aina ya pundamilia wakiwa wamesimama katika njia, ambapo nyuma yao kuna miti mirefu, vilevile na nyasi za kijani.

Afisa wanyamapori akiwa anampa maziwa tembo, ambayo yamehifadhiwa katika chupa yenye mfuniko mwekundu, ambao umetengenezwa kama mrija.

Mnayama pori aina ya tembo akiwa amesimama huku pembeni yake kukiwa na miti pamoja na uoto wa asili, huku nyuma yake kukiwa na watalii wanao mwangalia.

Mnyama wa porini, ambaye ni mnyama mdogo jamii ya kifaru, aliyekuwa anapita pembezoni mwa watalii kwenye njia iliyokuwa na majani makavu.

Wanyama wa mwituni wajulikanao kama tembo wakiwa wamesimama, huku wakiwashikilia watoto wao ambapo nyuma yao kuna uoto wa asili wenye rangi ya kijani.